Mwanariadha Nancy Chelangat Koech, ni mwanariadha mkenya aliye na ulemavu wa kuona, yuko pamoja na kiongozi wake na wameshika bendera ya Kenya, wanaonekana wakitabasamu kuonyesha kuwa Nancy amefanya vizuri kwa mashindano.

Mwanariadha Hellen Wawira, ni mwanariadha mwenza katika kuinua nguvu, ambaye alizaliwa Aprili 15, mwaka wa elfu moja mia tisa tisini na mbili. Ana ulemavu ambao huitwa Spina Bifida.

Madawati darasani bila wanafunzi. Moja ya madawati ina kitabu juu yake. Kuna kiti imeanguka chini. Kuna ubao nyuma ya darasa hili ambao una picha tofauti na michoro ya wanafunzi imewekwa kwenye ubao huu.

Mwanariadha mkenya, wa kike, yupo kwenye pwani ya Kenya. Ameshikilia kibao kilichoandikwa Paris twenty twenty four qualified . Kuonyesha kuwa yeye amehitimu kuenda kushiriki katika mbio za Paris twenty twenty four .

Uwanja uliojaa mashabiki wa riadha. Mwanamume mmoja anaonekana akimwongoza mwanariadha kipofu kwa jina Kimani, ambaye anaonekana kana kwamba amemaliza mbio. Tunaweza kuhitimisha kuwa yeye ni kipofu kwa sababu amejifunika macho. Kwa kuangalia sare yake, Kimani ni mwanariadha wa Kenya.

Bango la bendera liko mbele ya jengo la ghorofa moja, linalofanana na jengo la usimamizi wa shule. Kuna kichaka cha maua karibu na bendera, ambacho kimetunzwa vizuri. kuna pipa jekundu mbele ya ghorofa hilo, linaonyesha jinsi shule hii ilivyo safi.

Maabara ya kompyuta iliyo na kompyuta nne, kuna ubao wa kuwekea matangazo pamoja na viti na vitabu, kuashiria kuwa kuna uwezekano ya kuwa hili ni maabara ya kompyuta, wala sio cyber .

Mbele ya darasa ambapo kuna ubao. Juu ya ubao huu, kuna picha za herufi zinazotumiwa kufundisha wanafunzi na pia vipande vya karatasi vilivyoandikwa kwa miezi tofauti ya mwaka.

Madawati yamepangwa vizuri ndani ya darasa. Inaonekana kuwa darasa limeandaliwa kwa ajili ya mtihani. Kwa jinsi madawati yanavyoonekana, inaonekana kana kwamba ni taasisi ya elimu ya juu kama vile chuo kikuu.